Naona ni mwanadada ambaye ameweza kushikilia chuma hapo kando. Anaona yuko kwenye maji. Labda alikuwa anafanya mazoezi ya upigaji mbizi. Labda alikuwa anapiga mbizi tu pale. Anaona pia kandokando hapa kuna kuna ukuta, ukuta wa nyekundu.

Melezo katika hii picha naona ni mchezaji wa taifa la Kenya la la walemavu ya kina dada. Naona ameweza kushikilia zile vitu ambavyo vinaweza support ili kuweza kucheza ile ile mpira kama sija kosea.

Naona hapa ni ofisi naona kuna tarakilishi naona ile ambayo inaitwa siltop , pia kuna meza hapo kuna vitu mingi tu kuonyesha hapo ni ofisi tu, na kwamba kuna mtu anahudumu hapo kama sijakosea.

Naona ni tarakilishi nne ambazo ni za color nyeusi. Naona pia kuna ubao pale na naona pia kuna meza na viti, kuna vitabaa vimeekwa hapo kando kuonnyesha hii ni ofisi fulani ama ni eneo fulani tu kama ofisi.

Katika hili picha naona ni tarakilishi ambayo yameweza tu kuwekwa kwenye meza labda ni ofisi pale. Labda ni ofisi ambayo labda wanaweza kufanyia vitu mbali mbali ama huduma mbalimbali, ya kuweza kusaidia jamii ama ni shule.

Kwenye hili picha naona kama ni mahali, naona kuna mahali ambapo watoto wadogo wale ambao wameshaanza kufikisha umri wa kutembea wanaweza kuafanya mchezo wao pale ,wanaweza tu kujifurahisha ama kujinufaisha na vile vifaa ambavyo vimewekwa pale. Ni sehemu ya kujivinjari kwa watoto.

Maelezo katika hii picha naona ni tarakilishi nne tu ambazo naziona zimeweza kupangwa kwa meza. Naona kuna kuna viti nyeupe ambazo zimeweza kupangwa tu pale. Naona ile meza pia kuna ni nyeupe. Naona taswira nyumba ni kama ni ofisi fulani ambaye inaweza kutoa huduma mbalimbali.

Naona ni kwamba ako kwenye kwa uwanja labda anafanya mazoezi tu. Huyu ni mchezaji ambaye naona pia jina yake ni Samson Ochuka, ambaye pia ni mwananchi wa Kenya naona pia alizaliwa tarehe thelathini na tatu. Naona pia ako tu kufanya mazoezi yake, labda kujinufaisha mwenyewe.

Naona tarakilishi ambalo ni la colour tu nyeusi, naona pia kuna meza, kuna meza nyeupe pale, kulikuwa na kiti hapo, pale inaonyesha kwamba ni ofisi, labda ni ofisi ambayo inaweza kutoa huduma mbalimbali ambayo inaweza kusaidia binadamu.

Katika hili picha naona kuna maji pale, Kuna maji pale kando, naona kuna mwanadada wa Taifa la Kenya ,ambaye amevalia Ile jezi la Taifa ya kenya, ambayo imeandikwa ya kwamba, amefuzu kuenda pale nchini Paris mwaka Wa 2024.

Kwwnye picha hili naona kwamba kuna ile miti ama kuna ile chuma ya bendera. Naona ni kana kwamba hapa ni shule ambao watoto wanaweza wakasomea ama kufanya mazoezi yao ya kuweza kua na maisha mazuri hapo baadae.